Bango la mstatili lililoshikiliwa imara na nguzo mbili nyeupe za chuma limesimama kando ya barabara inayoelekea kulia. Limeandikwa, Krapf Memorial Museum Rabai wazi kila siku kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni na kuna mshale unaoelekeza upande fulani ukionyesha umbali wa mita mia tano.

Mwanamke aliyevaa fulana ya manjano ananing'iniza nguo kwenye wanyele za kioski chake. Huku kaptura zikiwa zimewekwa ukutani mwa kioski hilo, sandal zimepangwa juu ya uso wa tambarare mbele ya kioski. Pembeni yake kuna matairi matano ya zamani ya gari yaliyopangwa juu ya kiti kilichotengezwa kwa mbao kwa mikono.

Upande mmoja wa ukuta mweupe una nguzo nne na kati ya kila nguzo kuna reli za mbao zilizokamilika vizuri. Chini ya reli hizo kuna milangi mitatu kati ya kila nguzo. Kila mlango ukiwa na mbao na vioo. Taa ya shandalia inaning'inia kati ya fini mbili.

Bango jeupe lililoshikiliwa na nguzo jeupe limeandikwa, "Guidelines in proper interactions with sea turtles," na chini yake kuna maagizo tofauti yaliyoorodheshwa pembeni yake kuna sehemu ya mti wenye ubao mweusi.

Mwanaume aliyevaa suruali nyeusi koti la riflekta la kijani na rangi ya machungwa pamoja na kofia. Anapita barabarani. Nyuma yake kuna ndege yenye rangi nyekundu na nyeupe iliyosimama. Huku miti ikionekana mandhari nyuma.

Watu wachache wamesimama mbele ya dawati lenye kompyuta juu yake, wakielekea kwa mhudumu ambaye ameketi upande wa pili wa dawati. Wamevaa mashati meupe yenye mikono ya rangi nyekundu kwenye collar .

Jengo jeupe lililo wazi kama eneo la bar , likiwa na kaunta za kuhudumia wateja. Mbele yake meza na viti vya kijivu vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Pembeni ni ubao mweusi na miti michache.

Uwanja wa ndege wenye ndege chache zinazoonekana. Kuna magari kadhaa ikiwa ni pamoja na basi, lori na pikapu. Ndege zimeegeshwa kwa umbali kutoka kwa kila mmoja. Kuna watu waliovaa jaketi za kaukisi mwanga, wakitembea huku na kule.

Kundi la watu wamesimama wakielekea upande mmoja. Mwanamke mmoja aliyesimama kati ya wanaume wawili, anashikilia skafu ya kijani iliyoandikwa Gor Mahia kwa maandishi meupe. Huku mwanamume aliye mbele yake akiwa na filimbi mdomoni.

Barabara mbili za mwelekeo tofauti zinapita juu ya eneo la maji. Magari kadhaa yanaonekana yakipita kwenye barabara hizo, huku nguzo za taa za barabarani zikiwa katikati ya barabara hizo mbili. Bango kubwa la matangazo limewekwa upande moja wa barabara na chini ya barabara hizo mbili kuna barabara nyingine inayopita na kufanya mzunguko wa juu.

Kundi la wanaume waliovaa mavazi mekundu ya mchezo wako kwenye mazoezi katika uwanja wa nyasi wote wanatazama upande mmoja, nyuma yao kuna wavu wa mpira wa mguu na miti inayoonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Wanaume watatu wamesimama pamoja wakitabasamu. Wawili wao wamevaa fulana nyekundu na umepaka rangi ya bendera ya kenya usoni. Mwanaume mwingine alie kati yao amevaa shati jeupena ameshikilia simu na wote wamepiga picha.

Eneo la maji linalotenganisha sehemu mbili za ardhi zilizojaa mimea ya kijani na miti. Katika upande mmoja kuna majengo ya urefu na rangi tofauti. Anga ya buluu anagavu inaonekana juu.

Mashua ya buluu iliyoharibika ipo juu ya mchanga ufukweni, ikiwa imetiwa kamba ndefu. Mwanaume aliyevaa fulana nyeupe iliyoandikwa, Barclays, na kofia, amesima karibu na mashua hio kwa umbali kidogo. Kuna miti tofauti eneo hilo, ikiwemo mitende.

Wanawake watatu waislamu wameketi kwenye viti wakielekea upande mmoja. Wawili kati yao wamevaa abaya za rangi nyeusi na mmoja amevaa ya buluu. Wote wamefunika nyuso zao isipokua macho. Mmoja anavaa miwani na mwingine anashikilia simu.

Tangazo la bango lenye picha ya mwanaume aliyevaa suti upande mmoja na upande mwingine limeandikwa "Happy Idd Al-Azah celebration . Tunawatakia ndugu zetu waislamu amani na mshikamano mnaposherehekea siku kuu ya Idd Al-Azah . Mwenyezi Mungu akubali dua zenu zote." Chini ya maandishi hayo yameandikwa Kipchumba Murkomen, seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet.

Mavuli yenye paa za makuti yameekwa katika eneo wazi, kati ya mawili kati yao kuna mwavuli mengine matatu yenye paa tofauti. Eneo hilo lina mitende na aina nyingine za miti. Kwenye ardhi kuna mchanga.

Jengo lililo andikwa Mombasa Jubilee Christian Church juu liko karibu na makutano ya barabara. Jengo hilo lina maduka kadhaa yaliowazi na mawili kati ya hayo yameandikwa chicken inn na pizza inn. Mbele yake kuna barabara ya lami na transfoma kubwa yenye nyaya za umeme zilizo angikwa kati ya barabara hiyo na barabara nyingine.

Rafu zenye sehemu ya juu ya mbao zimepangwa aina tofauti za sahani kwenye rafu ya juu. Huku rafu ya chini ikiwa na sahani nyingine pamoja na maboksi. Nyuma yake kuna rafu nyingine zilizopangwa beseni za rangi tofauti.

Ubao mweusi ulioshikiliwa na nguzo mbili za mbao nyeupe umeandikwa pizzeria kwanzia saa Moja usiku Hadi saa nne usiku na kuna mshale unaolekezwa upande fulani, chini yake kumeandikwa Coral Bar and Restaurant ubao huo unategemea kwenye mti.

Korido iliyo na mibaraza mieupe iliyosanifiwa vizuri na paa la makuti ndani yake kuna viti vichache vya mbao korido hiyo ina angalia pwani ambapo kuna mtumbwi juu ya maji, mbele yake kuna mti ya kijani.

Duka moja lina rafu ya mviringo katikati inayoonyesha aina tofauti za kofia zenye mitindo tofauti. Upande mwingine kuna stand ya viatu iliyojaa viatu vya aina tofauti. Mwanamke mmoja anatembea ndani ya duka hilo.

Ndege moja imesimama kwenye eneo lililotandazwa lami na maeneo ya kuizunguka yamefunikwa na majani ya kijani. Kwa umbali mfupi kuna miti. Ndege hiyo inaonekana kupitia dirisha la vioo safi lenye fremu za chuma za kijivu.

Mwanamke aliyevaa gauni refu jekundu kwenye picha la bango, amevaa mkufu shingoni na amekunja mikono. Kando ya picha yake kumeandikwa, Ninasimamia Amani, Mheshimiwa Rachel Shebesh. Chini yake kumeandikwa, Mama Nai, Jenga Nai.

Mwanaume aliyevaa kanzu amesimama mbele ya darasa ambapo watoto wameketi kwenye madawati yao wakimsikiliza. Wavulana wamevaa kofia za kislamu huku wasichana wakiwa wamevaa buibui. Mwanaume huyo anaelekeza kidole kwenye ubaoni.

Jengo lililoandikwa Center Point Plaza lina vivuli vitatu vikubwa mbele yake na magari kadhaa yameengeshwa chini ya vivuli hivyo katika eneo lililoinuliwa. Nyuma ya magari hayo kuna reli inayopita huku upande wa jengo na eneo lote likizungukwa na miti yenye majani mabichi.

Watu wachache wamesimama kwenye counter tofauti za huduma na askari mmoja anapita nyuma yao, wengine wameketi kwa mstari wakiwa wameshikilia nyaraka mikononi huku wakingoja kuhudumiwa.

Mwanaume aliyevaa fulana ya wazi yuko juu ya pikipiki ambayo ameiegesha, huku akiwa ananyoosha mkono kuelekea upande fulani. Kando yake kuna jengo lenye maduka yaliyofungwa. Mwanamume mwingine aliyevaa shati anapita karibu naye.

Barabara ya lami ya njia mbili ina nguzo za taa za barabarani, kila upande zinazoendelea sambamba na barabara. Mbele kidogo kuna ubao mkubwa wa kijani wa matangazo ulioshikiliwa imara kwa nguzo za chuma na umbali mfupi. Baada ya ubao wa kwanza kuna ubao mwingine wa matangazo.

Mabasi mawali ya buluu yamesimama yakiwa yamekaribiana mbele ya jengo. Moja likiwa limeandikwa Cool kwenye kioo cha mbele. Baadhi ya madirisha yake yamefungwa huku mingine yakiwa wazi. Madirisha yote ni meusi yaliyotiwa rangi. Mlango ya kuhifadhia mizigo iliyo upande wa basi hilo uko wazi.

Lori kubwa jeupe limeegeshwa, milango yote ya nyuma iko wazi na mtu aliyesimama karibu na ukingo wa sehemu ya nyuma yuko ndani ya lori amevaa koti la reflector na rangi ya chungwa.

Njia ya kati yenye rafu zilizogawanywa upande wa kulia na wa kushoto. Upande mmoja kuna pakiti za juice ya Delmonte za ladha tofauti, na chini ya rafu hiyo kuna sehemu ya machungwa iliyoandikwa Promo. Upande mwingine kuna boksi za cerelac na safu moja ina pakiti ndogondogo za cerelac .

Barabara yenye magari mawili moja ni la bluu lingine ni la kijivu ni ya chapa tofauti na yanatembea kwa mweleko mmoja yakiwa umbali mfupi kutoka kwa kila mmoja, miti ipo kando ya barabara upande zote mbili.

Wanaume waliovaa kanzu nyeupe wanatembea kwenye njia iliyopigwa lami kati ya majengo yaliyoko pande zote mbili. Kuna nyaya za umeme zinazoning'inia kando ya njia hiyo na wanaume wote wamevaa kofia kichwani.

Lori kubwa inapita kwenye njia iliyozungukwa na miti, mbele ya lori limeandikwa simpet www.simpetcargo.com na nyuma linabeba container kubwa lililoadikwa Maesk.

Wanaume watano wamesimama mbele, wakiwa wamevaa fulana za rangi tofauti, zote zikiwa zimeandikwa Sport Pesa. Mmoja wao amefunga skafu za buluu na kijani kichwani, na nyingine ya kijani na manjano shingoni. Wawili kati yao wanatazamana uso kwa uso, huku wengine wawili wakiwa wamekunja mikono yao pembeni.

Kivuli chenye bango lililoandikwa Leopard Beach Resort kimesimama katikati ya mazingira ya asili, kikiwa kimezungukwa na mitende michache pamoja na miti mingine ya aina tofauti upande mmoja wa kivuli hicho kuna vivuli vingine huku upande mwingine ukiwa na njia ya kupita na jiwe kubwa.

Ukumbi mkubwa wenye viti vilivyopangwa vizuri na kuelekea upande tofauti. Karibu na mlango wa kuingilia kuna dawati la taarifa lilioandikwa, Information Desk mbele na Huduma Kenya pembeni, ndani ya dawati hilo wameketi wanawake wawili waliovaa mashati meupe yenye mikono na collar nyekundu.

Madirisha makubwa ya vioo yenye fremu za kijivu yanaingiza mwanga ndani ya chumba ambacho kuna trei zilizowekwa juu ya sehemu zilizoinuliwa kila trei ikiwa na aina tofauti za vitafunio. Mbele ya kila trei kuna bakuli zenye vitu ndani.

Mwanaume anayeendesha tuktuk ya rangi ya manjano akipita kwenye barabara ya lami ambayo inaonekana kuwa kwenye makutano ya barabara nyingine inayoelekea upande tofauti. Pande zote mbili za barabara kuna majengo katika mojawapo ya majengo hayo kuna duka limeandikwa Bata.

Boti iliyosimama wima nyuma ikiwa na nguzo nyeupe imeandikwa, Diamond Water Sport Center Water Tide Information, ina ratiba ya mchana na asubuhi imeorodeshwa chini yake. Imezungukwa na uoto wa kijani inayoipa mandhari ya asili na utulivu.

Basi kubwa la buluu lilloandikwa cool pembeni na nyuma, liko kwenye barabara ya lami. Kando ya barabara hiyo kuna nguzo na miti yenye majani mabichi. Juu ya eneo hilo kuna anga la samawati lenye mawingu machache.

Wafu wa mchezo wa voliboli ukiwa umesinikwa imara karibu na uvuko wa bahari. Moja wa nguzo zake ikiwa na bendera nyekundu juu. Karibu na wafu huo kuna miti na kibanda chenye paa la makuti kinacholeta kivuli. Watu watatu wanaonekana kwa umbali, mmoja wao akiwa amesimama kwenye ukingo wa bahari.

Eneo la wazi lenye vitu tofauti vilivyotengenezwa kutumia makonge ikiwa ni pamoja na mikeka, vikapu vya maumbo na ukubwa tofauti, viti na taa za kichwani. Vitu hivi vimewekwa chini ya miti mikubwa yenye majani ya kijani kibichi.

Barabara iko ndani ya majengo. Tuktuk ya kijani inapita na magari mengine yameegeshwa kando ya barabara hio. Mwanamke aliyevaa mavazi meusi anapita kwa mbali. Waya za umeme zinaning'inia pembeni mwa majengo.

Wanaume waliovaa kanzu wamesimama kwa mstari, mmoja katika eneo la wazi huku mikono yao ikiwa imekunjwa kufuani. Mbele yao chini kwenye ardhi kuna mikeka iliyotandazwa kwa mpangilio, wanazungukwa na miti.

Upande mmoja wa daraja la kuvukia, upande wa mteremko mrefu unaonekana. Upo kando ya barabara ya njia mbili. Watu kadhaa wanavuka barabara. Lori dogo na tuktuk ya buluu inapita upande mmoja wa barabara, huku magari binafsi yakipita upande wa pili kwa mwelekeo tofauti.

Mabasi kadhaa yameegeshwa katika eneo lililopigwa lami likiwa na sehemu kadhaa zenye nyasi pembeni eneo hilo limezungushiwa na upande mmoja wenye njia ya kutembea na upande mwingine linafunguka kuelekea kituo cha mafuta kilichoandikwa, Rubis kuna majengo machache yanaonekana kwa umbali nyuma.

Kundi la watu limekusanyika katika sehemu ya Wazi. Wanaume wanne wamesimama mbele wakitabasamu huku mikono yao ikiwa juu. Mmoja wao amefunga bendera ya Kenya shingoni na kofia na fulana nyeusi. Yule aliye karibu na yeye amevaa fulana ya kijani.

Jengo jeupe lenye sehemu za rangi ya bluu, limesimama katikati ya kiwanja kikubwa, likiwa limezungukwa na njia ya mchanga. Mandhari nyuma kuna miti michache, na uzio wa ukuta unaozunguka eneo zima.

Wanaume wawili waliovaa suti nyeusi wamepeana mikono wakitabasamu kwa furaha. Nyuma yao wamesimama wanaume wawili waliovaa mavazi ya rangi ya nyekundu na nyeusi pamoja na kofia rasmi ya majaji, wakiwa wakitazama mbele kwa utulivu. Askari kadhaa wamesimama nyuma wakivalia sare za kijeshi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mirefu ya kijani kibichi.

Lango jeusi lililo wazi kabisa linafunguka kuelekea njia inayoelekea kwenye jengo lililoandikwa, Winners Chapel International katika eneo hilo kuna miti michache inayobamba mazingira na kuongeza mandhari ya utulivu.

Wanawake wachache waliovaa mavazi meupe ya michezo na mmoja wao akiwa amevaa ya bluu. Wanacheza mpira wa vikapu kwenye uwanja. Kuna watu wachache upande wa nyuma wakitazama mchezo huo.

Mwanaume aliyevaa mavazi meupe kabisa amesimama juu ya jukwaa akiwa na kipasa sauti mkononi na taulo jeupe akielekea kwa umati wa watu walioketi mbele yake. Pembeni yake kuna mimea ya kijani. Nyuma yake wamesimama watu kadhaa waliovaa mavazi meusi na meupe na mbele yao kuna standi za vipaza sauti.

Kundi la watu wameketi kwenye viti vya buluu vilivyopangwa kwa safu katika uwanja wa michezo. Wote wameelekeza macho upande mmoja wakifuatilia kwa makini kinachoendelea mbele yao. Wanavaa mavazi ya rangi tofauti.

Hoteli yenye bwawa la kuogelea mbele yake vitanda vya kupumzikia mchana kivuli chenye paa la makuti nyasi zilizokatwa vizuri na miti inayozunguka eneo hilo. Paa la jengo hilo limetengenezwa kwa makuti.

Chumba chenye counter tofauti na wahudumu kadhaa wameketi kwenye viti vyeusi wakiwa na kompyuta mezani wanazofanyia kazi, kuna watu wengine wanaosimama kwenye foleni na wengine wameketi. Kwenye kuta za chumba kumeandikwa huduma Kenya.

Ngamia watatu wanatembea wakifuatana kwenye mchanga, wawili kati yao wamebeba watu mgongoni. Mwanaume mmoja anatembea mbele yao akiwaelekeza. Wanaume wengine wawili wanatembea pembeni mwa ngamia hao.

Wanawake wawili wanacheza mpira wa vikapu. Mmoja amevaa sare za michezo za rangi nyeupe, huku mwingine akiwa amevaa sare za kijani na akiwa ameshikilia mpira. Yule aliyevaa nyeupe anajaribu kumzuia mwingine. Wapo uwanjani na nyuma yao kuna watu kahdaa wameketi wakitazama mchezo huo.

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya michezo ya rangi ya kijivu, wanacheza na wanaume wengine wawili waliovaa mavazi ya michezo ya rangi ya buluu. Wanacheza mpira wa vikapu, na mmoja wao anashikilia mpira, huku mwingine kutoka timu pinzani, akijaribu kumnyang'anya mpira huo. Kuna watu wameketi wakitazama mchezo huo.

Boti mbili jeupe ziko ufukweni. Moja ikiwa na watu wawili ambapo mmoja, amesimama na nyingine ikiwa na watu watano ambapo moja pia amesimama. Mtu mwingine yupo ndani ya boti iliyo mandari nyuma na kuna uota wa kijani unaozunguka eneo hilo.

Vivuko vitatu viko majini kwa umbali kutoka kwa kila kimoja. Mashua ya buluu ikiwa karibu nao ikiwa na watu ndani. Majengo na uoto wa kijani viko kwenye maandhari ya nyuma.

Jengo lililoandikwa, Ziwani Pentecostal Assemblies of God, lina lango jeupe, na karibu nalo kuna duka lenye lango la buluu. Mvulana na mwanamume wanapita mbele ya lango jeupe, kila mmoja akielekea upande tofauti.

Kundi la wasichana wanacheza mpira wa kikapu, mmoja wao akiwa anagusa mpira huku wengine wakimzunguka kwa karibu wakijaribu kumzuia. Wote wamevalia sare za buluu na nyeupe. Maandhari nyuma watu wachache wamesimama.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa anahutubia watu kadhaa walioketi kwa safu wakimkabili. Kando yake kuna mwanaume mwingine ameketi akiwa amevalia suti nyeusi na viatu nyeusi akimsikiliza kwa makini.

Magari mawili yameegeshwa mbele ya jengo na watu wawili wanapita mbele ya gari hizo wakielekea katika mwelekeo tofauti. Karibu na hapo, kuna duka lililo wazi lenye beseni tofauti zilizo andaliwa ndani.

Barabara ya lami yenye matukutuku mawili juu yake moja ya njano na nyingine ya kijani. Pembeni mwa barabara hiyo, kuna ukuta wa manjano unaoendelea. Kando ya barabara na upande wa pili wa ukuta kuna miti yenye majani mabichi.

Kitabu kimeandikwa, 'The Judiciary Human Resource Policies and Procedures Manual'. Katika ukurasa wa mbele kuna nembo rasmi ya Kenya, pamoja na picha ya jengo la idara ya mahakama. Muundo wa jalada unaonekana rasmi na wa kiserikali.

Majaji watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja wamesimama mbele ya jengo lenye nguzo mbili kubwa za mraba na ngazi kadhaa zinazoelekea chini hadi walipo. Wamevalia mavazi rasmi ya mahakama yenye rangi nyekundu na nyeusi. Wanawake hawa wamekunja mikono yao kifuani kwa namna ambayo viwiko vyao vinagusana huku wote wakitazama mbele wakiwa wametabasamu.

Vikapu viwili vikubwa vyenye vipini vimejaa samaki wadogo, na vimewekwa juu ya sehemu tambarare. Kando ya moja ya vikapu hivyo kuna sepetu ya kijani iliyolala sakafuni, na sehemu ya kreti yenye samaki inaonekana pembeni.

Vivuli kadhaa vimepambwa kwa mstari kila kimoja kikiwa kimeshikwa imara na nguzo za mbao nyeupe. Vimezungukwa na mitende pamoja na miti mingine ya aina tofauti. Nyuma yao kuna sehemu ya jengo linaloonekana wazi na ni refu kuliko vivuli hivyo. Eneo linalozunguka limejaa mabaki ya uoto wa baharini uliokauka juu ya mchanga.

Watu saba wanaume wanne na wanawake watatu wamesimama wakiwa wanatazama upande mmoja. Mmoja ya wanawake hao amesimama nyuma ya mimbari ambayo ina vipaza sauti juu yake na yeye ndiye anayezungumza.

Mabasi matatu yameegeshwa yakiwa yameelekezwa upande mmoja karibu kabisa na kituo cha mafuta kilichoandikwa, Rubis, mbele yao kuna barabara ambapo magari yanapita yakiwemo tuktuk ya buluu na kijana mmoja aliye juu ya pikipiki.

Majengo ya rangi na urefu tofauti yamesimama karibu na miti michache, iko kati ya baadhi ya majengo hayo. Kwa umbali, kuna eneo la maji, huku anga la buluu likiwa na mawingu na sehemu yenye rangi ya machungwa.

Feri mbili ya kivukio ya rangi ya buluu imekaribiana juu ya eneo ya maji, yote yakiwa yamebeba watu pamoja na magari. Mandhari nyuma yao kuna uwoto wa kijani unaonekana.

Nissan nyeusi iliyo na michoro ya katuni upande wa mbele na maandishi ya, Creek kwa maandishi ya kuvutia juu ya kioo cha mbele imeegeshwa pembeni mwa barabara ikiwa na mlango wazi. Nissan nyingine nyekunde inayotazama upande wa pili iko nyuma yake. Kuna nguzo za umeme zilizo na nyaya zinazo ning'inia kando ya barabara.

Jengo lenye nguzo nyeupe pembezoni limeandikwa, Trinity Baptist Church Ukunda. Lina mlango mkubwa wa chuma wenye rangi nyekundu, pembeni kuna madirisha mawili. Katika uwanja wake kuna nyasi za kijani.

Kundi la watu waliovaa suti wanatembea wakitoka katika jengo jeupe lenye dirisha moja. Wakiwa wamevaa viatu vyeusi, na wakitembea juu ya sakafu ya saruji. Mmoja wao aliyevaa tai nyekundu ana askari aliye nyuma yake.

Mwanaume aliyevaa koti la riflekta ya rangi ya kijani na machungua, amesimama umbali mdogo kutoka kwa ndege inayomjia. Anashikilia kibao kidogo mkononi na anaonekana kua anaelekeza rubani. Kando yake kuna nyasi na miti.

Njia iliyozungukwa na nyasi za kijani zilizokatwa vizuri inaelekea kwenye nyumba yenye bwawa la kuogelea nje na miti ya minazi. 𝐾una vibanda vya kivuli kuzunguka ua wa nyumba hiyo na maandhari nzuri ya bahari inaonekana.

Kundi la watu waliovaa jezi za rangi nyeupe na buluu wamekusanyika kwenye uwanja uliojaa watu. Wanafurahia na kuinua mikono yao juu wengine wamevaa fulana nyeusi zenye mikono mifupi na wote wametabasamu.

Kundi la watu waliovaa jezi za rangi nyeupe na buluu wamekusanyika kwenye uwanja uliojaa watu. Wanafurahia na kuinua mikono yao juu. Wengine wamevaa fulana nyeusi yenye mikono mifupi. Wanatabasamu huku wakiangali mbele.

Nisan mbili zipo kwenye barabara ya lami zikifuatana, moja ikiwa ya kijani na nyingine ya rangi ya chungwa. Mwanaume mmoja anaingia kwenye Nissan ya rangi ya chungwa. Nyuma yao kuna sehemu ya jengo la buluu inayoonekana.

Wanaume kadhaa waliovaa kanzu za rangi tofauti wamepiga magoti na kuinama mbele kwenye mikeka wote wakielekea upande mmoja. Wawili kati yao wameketi mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu na mwingine kwenye kiti cha kawaida akiwa na msaidizi wa kutembea mbele yake.

Kundi la watu waliokusanyika wakiwa wanatazama upande mmoja, baadhi yao wakiwa wamevaa fulana, kofia au skafu zenye rangi za bendera ya Kenya. Wengine wanabeba bendera ya Kenya kwa mikono yao.

Hoteli iliyo mbele ya ufukwe ina bwawa la kuogelea kati yake likizungukwa na viti vya kupumzikia na miti tofauti ikiwemo ya minazi inayotoa kivuli. Majengo ya hoteli yako pande zote mbili.

Wanaume wawili waliovaa suti na mwanamke mmoja aliyevalia mavazi rasmi za jaji wamesimama karibu wakiwa wanatabasamu Kila mmoja akiwa ameshika kitabu mkononi mwake nyuma yao kuna uso mweupe uliotandikwa maandishi na nembo rasmi ya Kenya.

Roshani yenye sakafu ya vigae vyeupe, viti viwili vya mbao vilivyo na mito na kigoda katikati yao. Nyuma yao kuna madirisha makubwa ya vioo, mlango wa kioo na mapazia meupe.

Nyumba nzuri ya rangi nyeupe ikiwa na madirisha kadhaa wazi, imesimama katikati ya ua lenye nyasi za kijani na mti mfupi. Uzio wa ukuta mweupe kuzunguka na gari limeegeshwa karibu na nyumba.

Kikundi cha wachezaji pamoja na watu wengine wamesimama kwa furaha, mikono yao wakiwa wameiinua juu kwa shangwe. Baadhi yao wamebeba kombe la ushindi wakilinyanyua juu kwa fahari. Ukuta wa rangi ya buluu na nyeupe upo nyuma yao.

Sehemu ya barabara inayoonekana ikiwa na magari machache na majengo upande mmoja. Moja ya majengo hayo likiwa na bango la rangi ya chungwa lililoandikwa, "Naivas", kwa maandishi meupe na ya kijani.

Msikiti wenye madirisha mawili upande wa pembeni sakafu ya rangi ya samawati, ukuta nyeupe zikiwa na sehemu zilizopambwa kwa vigae, mwanaume aliyevaa kanzu nyeupe ameketi chini.

Watu watatu wameketi kwenye viti vyejundu. Wanawake wawili na mwanaume kati yao. Viti hivyo vimetenganishwa na stuli mbili kila moja ikiwa na chupa ya maji juu yake. Nyuma ya mmoja wa wanawake feni imesimama na nyuma ya mwingine bendera imetundikwa.

Feri tatu juu ya maji, kila moja ikiwa katika umbali mfupi kutoka nyingine. Ufuoni, wanaume wawili wamesimama wakielekezana nyuso zao. Majengo kadhaa pamoja na miti kwenye mandhari ya nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari na tuktuk kadhaa yakipita huku mengine yakiwa yameengeshwa pembeni. Mlingoti wa umeme umepangwa kando na nyaya zikining'inia juu. Majengo kadhaa yamepangwa upande mmoja yakiwa na mti wenye matawi machache.

Ufukwe wa bahari ulio kando ya maji, watu watano wakitembea juu ya mchanga. Upande mmoja, mitende na mimea ya kijani imestawi. Kando ya miti hiyo, wavu wa mchezo wa voliboli umesimamishwa, mlingoti mmoja ukiwa na bendera nyekundu juu yake.

Picha iliyoandikwa, "Karibu Mwezi Mtukufu wa Ramadhani", ikiwa na alama ya mwezi mwandamano na muundo wa msikiti juu yake. Ikiwa na mandhari ya samawati na maandishi meupe.

Njia tatu za reli zimetandazwa sambamba, moja kati yake ikiwa na treni yenye paa jekundu. Majengo machache yamesimama upande wa mbali, yakiwa yamezungukwa na mimea ya kijani.

Maferi mawili makubwa yaliyokaribiana, ya rangi ya samawati, yameegemea ufukweni, moja lina watu wengi zaidi kuliko lengine. Uoto wa kijani unaonekana kwenye manthari ya nyuma.